Jengo refu la ghorofa tatu linaonekana. Kila ghorofa ina milango mitatu myekundu na madirisha mengi. Kuta zake zimejengwa kwa mawe ya kahawia. Ngazi za korido zimezunguka jengo. Njia ndogo ya saruji inaongoza mbele.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika mkuki mrefu wa njano na kijani. Amevaa shati nyekundu na miwani. Mtoto mdogo amevaa fulana ya njano na kijani amejipinda chini yake. Wavulana wawili wamesimama karibu wakimtazama. Uwanja wa michezo unaonekana nyuma.

Wachezaji wa kandanda ya walemavu, wamo uwanjani. Kati yao, ni kocha aliyevaa nguo za rangi nyekundu na nyeusi. Nyuma yao, ni viti vya rangi ya kijani kibichi na nyekundu.

Jengo la ghorofa lina rangi ya dhahabu na mbao. Kuna mlango mkubwa wa mbao katikati. Madirisha marefu yenye nondo yanalindwa vizuri. Balcony pana, yenyewe greli ya chuma nyeusi inayoonekana juu. Nyasi safi imepandwa mbele ya jengo hilo.

Ubao mweupe mkubwa uliogawanywa sehemu tofauti, kuna maandishi mengi yalioandikwa kwa kalamu ya bluu, juu ya ubao kuna muundo wa mbao. Chini ya ubao kuna ukuta wa kijani na vifaa vya umeme vikiwa vimebandikwa ukutani.

Corridor ndefu yenye nguzo nyeusi za chuma zilizosimama. Upande mmoja kuna ukuta mweupe na milango miwili, upande mwingine una udongo wa red . Sakafu inaonekana kuwa imetengenezwa kwa vigae. Dari ina mbao. Jua limechomoza. Nyumba ya pili ina paa la kahawia.

Wanariadha wawili wakikimbia. Mmoja amevaa fulana nyeusi na kaptura nyeusi. Mwingine amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptura nyeusi. Wote wanaonekana wakifanya mazoezi ya riadha. Viwanja vya michezo vinaonekana nyuma yao.

Uwanja wa michezo wenye bembea mbili. Bembea zina rangi nyekundu na nyeupe. Chini kuna udongo na nyasi chache. Nyuma ziko miti mirefu na ukuta mweusi, wenye matairi mengi yaliyopangwa. Anga lina mawingu meupe.

Mlango ambao umefungwa una rangi ya hudhurungi na umepambwa na sehemu za mstatili zilizochongwa ndani yake. Kwenye juu kabisa kuna karatasi yenye maandishi meusi form 1R iliyobandikwa kwa mkanda mweupe. Kushoto chini kuna kitasa cha chuma chenye tundu la funguo.

Uwanja wa michezo wenye vifaa vingi vya rangi .Kuna slaidi za kuteleza na sehemu za kupanda ,miti mikubwa yenye maua ya manjano imepandwa karibu , njia ya vigae imepita katikati ,bustani ndogo yenye mimea imepakana , anga ni la bluu na mawingu meupe.

Mwanamume mmoja amevaa shati jeusi lenye maandishi meupe na suruali ya kijivu anaruka kwa mguu mmoja juu ya uwanja wa dhahabu wenye mstari mweupe. Anavaa viatu vya manjano, nyuma yake kuna jengo kubwa la ramba zenye rangi ya kijani.

Ubao mweupe umeandikwa tarehe Monday twenty fourth February twenty twenty five , imeandikwa juu kwa herufi za buluu. Chini yake kuna swali how did Samuel respond when God called him ? Juu ya ubao, kuna kadi ndogo mbili, moja imeandikwa April na nyingine May . Ubao una mistari miwili ya buluu.

Madawati mawili ya shule yaliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia. Dawati la mbele lina sehemu iliyoharibika na majina yameandikwa juu yake. Madawati yamepangwa karibu na ukuta wenye rangi iliyochakaa. Juu ya dirisha kuna mapazia mekundu yenye miraba.

Mwanamke ameketi benchi jekundu. Amevaa fulana nyeupe, suruali nyeusi, viatu vyenye madoa mikono yake imekunja kifua. Macho yake yameelekezwa kamera. Nyuma, kuna chuma kizito cheusi, mashine nyekundu, kuta kijivu, sakafu giza. Ukutani kuna maandishi mekundu, mazoezi ya nguvu yanaashiriwa.

Mlango wa mbao wenye rangi kahawia umeonekana wazi. Juu yake kuna bango jeupe lenye maandishi meusi Chemistry lab na Biology lab . Mlango umefinyangwa na sehemu zake zilizoinuka. Chini kulia kuna stika ndogo zenye maandishi na picha.

Mazingira ni ya shule. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Dawati zimepangwa kwa foleni. Nyuma ya darasa kuna tarakilishi zilizopangwa mezani. Viti vyeupe pia vipo nyuma.

Mwanamke mrefu amevaa shati jekundu na suruali nyeusi. Anaketi juu ya benchi nyeupe katika chumba cha mazoezi. Kuna vipande vya chuma vyenye rangi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyekundu na samawati. Ukuta ni wa rangi ya machungwa.

Bango jeupe lenye maandishi makubwa ya kijani kibichi. Maneno yanasomeka fire assembly point na mshale mwekundu unaoelekeza kulia. Bango limesimama juu ya miguu miwili ya chuma mbele ya tanki kubwa jeusi la maji.

Ukuta wa darasa juu kuna chati za herufi za Kiingereza . Herufi kubwa na ndogo zimeandikwa kwa uzuri. Pia kuna kadi za miezi za mwaka ;oktoba ,Novemba ,Disemba. Disemba ina miti wa Krismasi. Chini kuna ubao mweupe wenye maandishi tarehe ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano.

Ubao mweupe ulioandikwa tarehe Jumatatu ishirini na nne Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano imeandikwa juu .Swali inafuata Samueli alijibuje Mungu alipomwita? Ubao una mstari miwili ya bluu kando . Juu ya ubao kuna maneno Aprili na Mei kwenye kadi ndogo zenye picha.

Ukuta mweupe na nembo kubwa ya KSDC- Kenya Society for Deaf Children yenye alama ya sikio. Kuna bendera mbili za kenya zikining'inia kando zikiwa zimefunika mabango. Juu ya bendera ya kulia kuna punto za bluu na nyeupe.

Wanawake walio walemavu, wameketi, huku wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni. Ni za rangi nyekundu. Aliye mbele kabisa ameinua bendera ya Kenya.

Wana riadha wawili waliovaa jezi za rangi nyekundu na nyeusi. Wamesimama wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Nyuma mkuta umepakwa rangi nyekundu. Na nyeupe.

Mwanamke amevaa kofia, fulana nyekundu na jezi nyeusi ndefu, akiwa amekaa ndani ya mashua ndogo nyeupe. Mashua imezama kidogo kwenye maji ya matope. Kushoto kwake kuna kiti cha magurudumu cheusi na buluu. Kimeegeshwa majini.

Rundo la karatasi zenye rangi mbalimbali. Kuna karatasi za waridi, njano, buluu, zambarau na nyeupe. Zimebingirishwa na kusimama wima ndani ya chombo. Baadhi zimefungwa kwa bendi . Nyuma kuna pazia jeusi lenye michoro ya mafumbo.

Wanaume wawili wanacheza mpira uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine nyekundu. Wote wanatumia magongo. Mpira uko karibu na mchezaji mwenye jezi nyekundu. Uwanja una udongo mwekundu na kuna ukuta nyuma. Miti inaonekana kwa umbali

Kitabu kimefunguliwa katika ukurasa wa mia moja sabini. Mwanafunzi amebeba viatu mkononi huku akiwa amevalia shati ya rangi manjano na suruali nyekundu. Juu yake ni mwanamume aliyevalia koti nyeusi na kanzu nyeupe.

Wanaume wachezaji wenye ulemavu wakicheza mpira wa miguu uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakikimbiza mpira. Mmoja anaonekana akipiga mpira kwa mguu mmoja huku akitumia migongo miwili. Uwanja una udongo mwekundu na kuna miti na majengo nyuma.

Mlango wa mbao wenye rangi nyekundu uliochafuliwa. Kuna kibao cheupe maandishi Grade 1C kwa herufi nyekundu juu. Chini yake, kimeambatanishwa na karatasi nyeupe iliyo na maneno Tr Agnes welcome . Yameandikwa kwa kalamu nyeusi.

Rundo la vitabu vya kompyuta . Vitabu vimeandikwa longhorn computer science grade seven, viko juu ya meza .Nyuma kuna folder za rangi ya manjano. Pia kuna rundo lingine la vitabu upande wa kulia . Kamba za umeme zinaonekana chini.

Mlango wa mbao una shepu wa viboksi vinne. Bango jeupe limeandikwa katikati. Limeandikwa no exit for student juu. Chini yake picha inaonyesha warning, no exit . Rangi ya mlango ni kahawia iliyokolea.

Nguzo za kahawia iliyobandikwa kibandiko. Kibandiko hicho kina mandhari nyuma ya kijani kibichi. Juu ya kibandiko kumeandikwa highschool na chini kumeandikwa office . Mshale mkubwa wa rangi ya kijani njano inaelekeza kushoto. Nyuma ya nguzo kuna bustani yenye nyasi na miti.

Jengo la matofali na paa la kahawia. Kuna milango miwili ya mbao na dirisha lenye fremu ya chuma kijani. Sakafu ya nje ni ya kahawia na kuna nyasi hapo mbele. Mfumo wa kukusanya maji ya mvua unaonekana wazi pembeni.